Ni mahali ambapo watu huchukua vitu vyao vya kusafiri nje ya nchi. Na mahali kama hapa, huwa unaenda unajisajiri, ndio uweze kupata huduma ambazo unazozihitaji. Na kufika mahali kama hapa, unahitaji kufuata kanuni ama sheria ambazo ziko hapo, ndio uweze kuhudumiwa.

Watu hawa wamefunikama hapa kwa ajili ya kupata huduma ya serikali wanasajiliwa na wafanyikazi wa serikali ambao wanatumia vifaa vya kidijitali kuwasajili, vifaa kama vile kipatakalishi na simu, pia watu hawa wameekewa ulinzi na maafisa wa serikali ambao ni maaskari.